Hapa vile tunaye ona ni dawa. Dawa ambaye tunatumia kumeza au kujitibu na kuandikiwa madaktari. Hizi dawa inasaidia watu kupona haraka kuvuja maumivu na..

Hivi sasa ni kukujia ama kunawa jinsi ya kunawa mikono, kufundisha watoto ama jamii yaani umuhimu wa afya, unanawa mikono, unanawa na sanitizer , unanawa na vitu mingi kama sabuni siati unaenda choo na unarudi, hiyo inaleta maneno ama manufaa mbaya kwa jamii na ugonjwa kali sana.

Daktari anatibu akiuliza unaumwa wapi, unasikia aje, sahii umekula na mambo mengi ziaidi. Daktari huwa anatibu watu, anatibu msichana anauliza maswali ndogondogo na msichana ako tayari hata kudungwa na masindano ya kiafya.

Hii ni ajali barabarani, vile naona kuna basi na zimegongana gari zingine, naona hapo kando yake kuna gari ya petroli ambaye ni danger petroleum imeandikwa ni hatari zaidi.

Hapo ni kijiji ambapo ni watu kama wafungaji wamekuja wametengeneza kijiji yao hapa, alafu kuna tanki kubwa ya kubeba maji kuwapatia maji hizi vijiji ambayo imetengenezwa hapo juu akiwa anampatia anamsaidia kupatia hao watu maji.

Tunaona ni watoto wa shule wakinawa sabuni na maji hapo kwa mfereji ambao uko na wamewekewa mbele ya madarasa na wamevaa wote maski .Wanafanya kila kitu ikuwe sawa.

Tunaona hapa ni mvua ambayo imenyesha maeneo ya nchini ndani na maji ama mafuriko imekuwa mingi, mtu wa boda akipita hapo ndani na wengine wakivuka na baiskeli ambayo iko na mguu mitatu na naona hapo nyuma kuna gari inakuja akipita ndani.

Hapo vile ni chanjo, chanjo ya watoto wadogo wakipatiwa hizo chanjo ya wahudumu na madaktari, wanawekea mdomo mtoto mdogo akiwa ameshikwa na mamake kupatiwa dawa ya polio.

Hapo sasa ni ndani hosiptali, mahali ya operesheni. Operesheni kuu, madaktari tunaona wanawawekea, mama ama mama analala hapa wanamwekea oksijeni ama paipu ya mdomo kupatia chakula.

Hapo tunaona ni mau, mau ambayo inabeba watu kuvukisha ama kupitia juu ya mto kupita kando tu kando ambayo wanabeba mahali wakipeleka pande hiyo ingine, naona hii ni ya kusaidia watu kama Kenya Red cross wanasaidia watu ambao wanapata mafuriko ya maji.

Hii ni dawa, dawa ambayo inatumia maumivu ambayo daktari anakuandikia, kienyeji pia inasaidia, hii ni dawa ambayo tunatumia kuboresha afya yetu.

Hapa ni hospitali wahudumu wa watoto wadogo kupatiwa chanjo ya mkono so mama anazuia mtoto yake akipatiwa chanjo, hizo chanjo inazuia akikuwa mkubwa au akiwa mdogo kama upepo na magonjwa mengine yasimpate mpaka mtoto akiwa mkubwa hata ukifika miaka kama sitini inakusaidia hiyo chanjo.

Ni dawa ya kudunga watu kama vile ugonjwa mbali mbali au ugonjwa ndogo ndogo. Madaktari huwa wanachukua hizi dawa kufunja na kuweka hizo maji na kuzungusha ndani na kudunga mtu.